Mama na mwanae wameketi kwenye kitanda, kilichozuiwa na neti ya kuzuia mbu wasiwaume. Mbu ni mdudu anayeeneza magonjwa ya malaria. Ni vema kujikinga kutokana na magonjwa yoyote.

Hospitali ya kuhudumia wagonjwa mbalimbali. Madaktari wako tayari kuwatibu wagonjwa. Wagonjwa wamepiga mstari wa kupimwa kabla ya kutibiwa na kupewa dawa.

Gari aina la kuhudumia wagonjwa katika stesheni mbalimbali. Muuguzi pamoja na wakina mama waliobeba watoto wanangoja matibabu.

Watu waliovalia barakoa ili kujikinga na magonjwa yanayo enea hewani. Mwanasere anatumika kwa funzo kuhusu afya ya jamii. Mafunzo yatendeka kwenye hema.

Daktari wa meno anasafisha meno ya mgonjwa. Uasi wa meno ni muhimu ili kuzia meno kuoza. Ni lazima daktari awe mwangalifu ili asimuumize mgonjwa.

Mtoto ambaye ameng'oa meno yake ya mbele amekwenda kumuona daktari wa meno. Mtoto amefurahia pengo lake na anatabasamu. Daktari anakagua pengo na kuhakikisha kwamba meno mapya yatamea.

Daktari wa meno anakagua meno ya mgonjwa, mgonjwa wa meno anatabasamu nzuri daktari wa meno anatumia vifaa vyake maalum vya kumwezesha kukagua meno kabla ya kuamua taratibu za kutibu mgonjwa.

Mgonjwa wa meno amefika hospitalini ili kumwona daktari wa meno. Daktari anakagua meno ya mgonjwa, ili kupata jino ambalo liko na tatizo. Ni sharti mgonjwa apanue mdomo, ili daktari aweze kukagua meno yake vizuri.

Kifaa cha kumsaidia daktari wa meno kuchimba meno yaliyooza ama yaliyo na shimo .Kifaa hiki kinajulikana kama drili ya meno. Daktari amejitayarisha kumsaidia mgonjwa wa meno kwa kutumia drili ya meno.

Vifaa vya kutunza meno ili yasioze. Vifaa vinahusu miswaki, dawa za kusugua meno, kifaa cha kutoa vyakula vilivyokwama kwenye meno, uzi wa kusafisha katikati ya meno na vioo vya kuonyesha meno ilivyokaa mdomoni.

Usafi wa meno ni muhimu sana. Twaweza kusafisha meno kutumia njia za kitamaduni au njia za kisasa. Mti spesheli wa kusafisha meno au dawa za kisasa pamoja na mswaki wa kisasa zaweza kutumika.

Vifaa vya kusaidia kutunza meno. Vifaa hivi vinatumiwa na watu wazima, na pia watu ambao wana matatizo ya meno. Vifaa hivi vina umuhimu mkubwa kwani vinamsaidia daktari wa meno kuondoa uchafu kwenye meno.

Mgonjwa wa meno ambaye anahitaji matibabu kutoka kwa daktari wa meno. Meno ya mgonjwa yanahitaji kusafishwa kabla ya kutibiwa. Daktari anatumia kifaa kinachomwezesha mgonjwa kupanua mdomo.

Vifaa vya kutumiwa na daktari wa meno wakati anapohudumia wagonjwa wa meno. Vifaa hivi sharti viwekwe katika hali ya usafi wa juu ili wakati vinatumika, havisambazi vijidudu vya kusambaza magonjwa.

Uso, tabasamu nzuri inayoonyesha meno meupe, yaliyopangika vizuri kwenye kinywa, mdomo uliopakwa rangi na mafuta ya urembo, ngozi iliyo laini na safi, mashavu na pua.

Daktari wa meno. Mfano wa mdomo wa mwanadamu, ulio na meno yaliyokomaa. Mswaki mwekundu wa kusafisha meno. Vifaa vya kuzuia kupata vidudu vinavyoeneza na kusambaza magonjwa.

Gari la shirika la msalaba mwekundu aina ya kubeba wagonjwa ili kuwafikisha hospitalini kwa haraka iwezekanavyo. Gari hili ni muhimu sana kwani linaweza kuokoa maisha ya wagonjwa.

Mtaa wa mabanda ambao umechomeka, watu wameathirika kwa kupoteza makao yao, wamepoteza vyombo vyao vyote vya nyimbani. Walioathiriaka wamesikitika sana.

Huduma ya kwanza. Mwanafunzi ametunukiwa cheti cha kusomea huduma ya kwanza. Somo hili ni muhimu kwani linaweza kuokoa maisha ya mwanadamu kutoka hatarini. Ni muhimu watu wengi zaidi wasomee somo hili ili wamiliki cheti.

Mhudumu wa kitengo cha kuzima moto. Kitengo hiki huwa kinaitwa wakati wakati moto mkubwa unazuka, na kutishia kuharibu mali, na hata kusababisha vifo. Kitengo hiki, ni cha muhimu sana.

Mvua kubwa imenyesha na kuleta mafuriko ambayo yamesababisha hasara kubwa. Wazamiaji wamemuokoa mtoto asije akazamia. Mafuriko yameharibu makao ya wenyeji.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko. Vijana wawili wanamsaidia mama kupita na kuondoka kwenye mafuriko. Mafuriko ni hatari sana kwani yanasababisha uharibifu mkubwa.

Mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha. Watu wanatembea kwenye mto wa mafuriko uliosomba mtaa wa mabanda. Wanajaribu kuokoa mali yao ili isisombwe na mafuriko.

Usafi wa mazingira ni muhimu sana, watu wanazingatia usafi wa mazingira kwa kusafisha mtaro unaopitisha maji taka, mazingira masafi yanavutia sana.

Bidhaa za kutoka shambani zimepangwa kwa utaratibu ili kuwauzia wanunuzi. Wanunuzi hufika sokoni ili kununua bidhaa hizi. Bidhaa zinazouzwa zinahusu mboga na matunda.

Mfereji wa maji safi. Mtoto ambaye ana kiu anakunywa maji. Maji ni muhimu kwani yanawezesha viumbe kuwa na uhai. Maji pia yanawezesha mimea kumea na kunawiri.

Watendakazi wanazowa takataka pamoja na mchanga ulioziba mitaro ya kupitisha maji ya mvua itakaponyesha. Ni muhimu kusafisha mitaro ili maji ya mvua yasije yakakosa mwelekeo na kusababisha mafuriko.

Mazingira ya milima na mabonde iliyojaa mimea na miti. Ni muhimu kupanda mimea, hasa miti, ili kuvutia mvua. Mazingira haya yanavutia. Watu na wanyama wanaweza kuishi kwenye haya mazingira.

Vifaa vinavyotumika kwenye hospitali. Makasi na bendeji vinasaidia kufunga vidonda vya ugonjwa. Ni muhimu kuweka vifaa vya hospitali katika hali safi ili kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Hiki ni chumba cha kufanya utafiti wa kisayansi, chumba hiki kina mashine ya kufanya utafiti. Kuna meza na kiti cha kumwezesha mtafiti kuandika yanayojiri.

Vifaa vya kutumia hospitalini wakati daktari anaendeleza upasuaji wa mgonjwa. Vifaa hivi ni sharti viwekwe katika hali ya usafi ili visipate vijidudu ambavyo vinaeneza ugonjwa.

Maabara ya kufanya uchunguzi wa aina mbalimbali ya kisayansi. Vifaa vinavyotumika vinahusisha hadubini na kemikali. Samani pia zinatumika.

Kiti kipya cha magurudumu kinatumika hospitalini kuwasidia wagonjwa waliolemewa. Sakafu safi pamoja na ukuta mweupe kama pamba.

Chumba cha kutumia kwa kusoma au kufanya kazi , meza ambayo imewekelewa vifaa vya kuwezesha utendakazi au kusoma . Vifaa vinahusu tarakilishi, kichakata na kitabu. Dirisha la kuwezesha hewa safi kuzunguka.

Bango la kupeperusha habari kuhusu uzima wa akili, linaalika watu kuhudhuria, mkutano wa kujadili mambo inayohusu uzima wa akili. Ina picha nzuri, ambayo inaonyesha msichana anayesumbuliwa na mawazo.

Mtendakazi amechoka, ameamua kupumzisha kichwa chake, kwa kukilalisha kwenye tarakilishi, yake, amekalia kiti cha, ofisini ambacho kina, magurudumu.

Dawa ya kumeza inayopatiwa wagonjwa wanaohisi uchungu. Dawa hii huwasaidia wagonjwa kutohisi uchungu. Ni muhimu mgonjwa kufuata maagizo ya daktari wanapomeza dawa ili kupona bila matatizo mapya kuingia.

Dawa ya kudunga mgonjwa kupitia sindano . Wagonjwa hawapendi sindano , ila sindano huwawezesha wagonjwa kupata nafuu zaidi .

Dawa ya kudunga wagonjwa ndani ya mshipa. Dawa hii ni muhimu kwani husaidia kupunguza maumivu kwa wagonjwa. Wagonjwa huwa wanapatiwa dawa hii wakati wamelazwa hospitalini.

Dawa ya kudunga wagonjwa kupitia sindano. Dawa hii ni muhimu kwani husaidia kupunguza maumivu kwa wagonjwa. Wagonjwa huwa wanapatiwa hii dawa wakati wamelazwa hospitalini.

Dawa ya meno. Meno yana umuhimu mkubwa katika maisha ya viumbe vyote. Meno yanasaidia kutafuna chakula kabla ya kumeza. Ni sharti meno yashughulikiwe vyema.

Kampuni ya kisasa inatengeneza madawa ya hali ya juu. Dawa ya kuongeza madini mwilini. Madini yanasaidia mifupa kuwa na nguvu, ili isivunjike kwa urahisi.

Chumba cha kufanya matibabu na taratibu kwa wagonjwa. Muuguzi anakagua na kupanga chumba ili kiwe tayari kutumiwa wakati wagonjwa wanapofika hospitalini. Kuna vyombo aina nyingi vya matibabu kwenye chumba hiki.

Daktari anamdunga mgonjwa sindano. Dawa iliyoko kwenye sindano itamwezesha mgonjwa kupona. Sindano hudungwa kwa utaratibu sana.

Hii ni hospitali katika kitengo cha kujifungua cha wakina mama. Daktari amemsaidia mama kujifungua mtoto. Hospitali huekwa katika hali ya juu ya usafi.

Hospitali ya watoto ya kuwafanyia matibabu na utaratibu. Kuna vifaa vya hali ya juu vya kutumika na watoto wagonjwa kama vitanda na vijisanduku vya stima vya kuweka watoto waliozaliwa kabla ya siku zao za kuzaliwa kufika.

Daktari wa watoto anakagua mtoto aliyezaliwa ili kuhakikisha kwamba mtoto hana matatizo yoyote ya kiafya. Mtoto amelazwa kwenye kitanda cha watoto ili kuhudumiwa vizuri.

Daktari wa meno anamtibu mtoto. Ni muhimu sana kutunza meno tangu utotoni, ili yasije yakang'oka. Daktari anatumia vifaa maalum, vya kumsaidia kukagua meno ya mtoto wa shule.

Mtoto anatibiwa kwa kudungwa sindano, na daktari. Mtoto anafurahia kudungwa sindano, kwani itamwezesha kupona. Daktari anadunga kwa utaratibu, ili mtoto asiwe na maumivu.

Chupa za dawa ya kudunga mgonjwa pamoja na sindano. Wagonjwa wengi hawapendi kudungwa shindano ila shindano huwezesha mgonjwa kupata nafuu haraka zaidi.

Mama na mtoto wake wakiwa chumbani mwa mtoto. Mama amemlalisha mtoto kitandani taratibu ili aweze kulala. Chumba cha mtoto kimerembeshwa kwa rangi za kuvutia.

Watoto ambao wamevaa barakoa ,wanaosha mikono yao ,ili kuzuia ugonjwa usienee. Mifereji ya kuosha mikono imewekwa sehemu nyingi, ili kila mtu apate fursa ya kuosha mikono.

Mtoto mchanga aliyezaliwa akiwa kwenye hospitali, pamoja na mama yake. Wote wawili wamevalia sare za hospitali. Kuna kitanda maalum cha watoto wachanga.

Mikono ya mwanadamu. Mikono hii ina vidole kumi. Mikono ni sehemu muhimu sana kwa mwili wa mwanadamu, kwani inasaidia kufanya kazi zote.

Mwanariadha amaeumia kwenye mguu wake wa kulia. Mwanariadha amelala kwenye sakafu ili daktari aweze kumhudumia. Daktari ananyoosha mguu wa mwanariadha ili apate kusikia nafuu.

Mguu wa mwanaspoti ambao unaonyesha ishara ya kuumia Mwanaspoti anahitaji kuangaliwa na daktari wa wanaspoti ili apate kutibiwa. Wanaspoti lazima wawe na afya nzuri ili kukubalishwa kushiriki kwenye michezo.

Mashine ya kuwezesha kufanya mazoezi kutumia kwa utaratibu. Misuli yote mwilini inanyooka bila maumivu wakati wanamazoezi wanafanya mazoezi.

Ukumbi wa kufanya mazoezi. Ukumbi huu huko na vifaa vya kufanya mazoezi kama vile mawe ya kubeba ili kujenga misuli na kupunguza uzito. Mazoezi ni muhimu kwa mwili wa mwanadamu.

Mti ambao una umuhimu wa kuweza kutibu magonjwa aina mbali mbali. Mti huu unafaa kuoteshwa zaidi na kulindwa zaidi kwani una manufaa mengi.

Mti aina ya mtarakwa, ambao unajulikana sana kwa urefu wake. Mti huu, huwa unatumiwa kwa mbao. Mti huu pia unatumika kama dawa ya kienyeji. Mti huu, huwa unapeana kivuli.

Mmea wa AloeVera ambao unajulikana sana kwa jinsi unavyoweza kutibu magonjwa ya aina mbali mbali. Mmea huu ni rahisi kupanda na kuotesha. Mmea wa AloeVera una miba.

Hili ni shamba la kukuza mihogo mmea wa muhogo unanawiri. Hivi karibuni, mkulima ataweza kuvuna na kupata chakula yaani mhogo wenyewe.

Mazingira ambayo yana mimea mingi ya aina mbalimbali. Mti mkubwa pamoja na magugu. Paa la nyumba linaonekana kwa umbali.